Hili ni duka. Limeandikwa, babyshop, lenye mwonekano wa kisasa, mlango mkubwa wa kioo na ndani kuna nguo na vitu vya watoto vilivyopangwa vizuri. Maduka mengine yanaonekana kwa mbali. Inaashiria nafasi ya ununuzi ndani ya jengo.

Katika duka la nguo, kuna vazi refu la rangi ya machungwa lililojaa mitindo mbalimbali ikiwemo nguo ndefu na pafunjo. Mavazi mengine yametundikwa kwenye reki yakionyesha oval wa rangi na mitindo. Nje watu wanatembea.

Duka hili la nguo linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwa uangalifu kwenye meza na rafu. Mashati yaliyokunjwa na kufungashwa yamejazana sehemu kubwa ya sakafu huku nguo nyingine zikiwa zimetundikwa kuelekea nyuma. Taa zinatoa mwangaza wa kutosha ndani ya duka.

Hili ni duka la nguo likiwa na rafu zimejaa mashati yaliyopangwa vizuri. Kuna pia vitu vingine kama koti zilizoninginia na viatu vilivyopangwa kwenye rafu. Katikati kuna benchi dogo la buluu lenye vitabu juu yake.

Onyesho la ndani la duka la nguo likiwa na rafu zilizojazwa na jeans za bootcut na regular . Kuna bango kubwa la ofa ya hadi asilimia arobaini kwa bidhaa maalum. Nguzo na vitu vingine vya nguo viko wazi kwa wanunuzi.

Maduka yamejaa bidhaa, zikiwemo begi za ngozi za rangi mbalimbali na nguo zilizoning'inia kwenye chuma. Racks zimejaa nguo, suruali, mashati yaliyokunjwa. Mwanga wa ndani unaangazia bidhaa zikionyesha mpangilio nadhifu wa duka.

Hii ni rafu ndefu iliyo jaa nguo mbali mbali nyingi zikiwa gauni. Nguo hizi zina rangi na mitindo tofauti na zimetundikwa vizuri kuna bango ndogo jekundu ambalo limeashiria punguzo.

Hili ni duka la nguo, likiwa na rafu na kabati zilizojazwa nguo za aina mbalimbali. Upande wa kushoto kuna nguo zilizokunjwa, zimepangwa vizuri, na upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa na zingine zilizokunjwa, zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi.

Hili ni duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali. Manequinn iliyovalia vesti ya kahawia na shati nyeupe imesimama mbele. Rafu zimejaa nguo zilizopangwa vizuri zikionyesha mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri, kuna rafu na sehemu za kuwekea nguo nyingi za aina tofauti zikiwemo Jeans na mashati. Pia kuna mabango yanoyoonyesha sehemu za nguo za Girls na Boys

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inia. Viatu vingi vimepangwa ukutani na pia vimekusanywa chini. Mtu anaonekana akitembea katikati ya soko hilo.

Duka la nguo linaonekana likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi kuna Mannequins mbili zilizo valia nguo zikionyesha mitindo tofauti. Taa za dari zinangaa zikiangazia bidhaa na kuashiria mazingara ya biashara yenye shughuli.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa wateja wakichagua bidhaa. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na zingine zikining'inia. Sehemu moja imebainisha kama men's section na kuna mapambo ya rangi mbalimbali juu.

Hili ni duka la kisasa la nguo na bidhaa za kifahari. Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu pamoja na viti vya kisasa na taa maridadi zinazoning'inia. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Hili ni duka la nguo na viti. Kuna manequinn amevaa kofia, miwani ya jua na shati lenye mikono mipana. Mezani kuna mikoba midogo, shanga na pete. Kando kuna viatu na nguo za kuuza.

Hii ni sehemu ya duka la nguo. Inaonyesha suti za wanaume zilizopangwa vizuri. Juu kuna jaketi tano tofauti zenye tai na mashati meupe, huku chini yake kukiwa na masuruali nyingi zilizopangwa kwa rangi. Suti zote zimetundikwa kwenye kishikio cha nguo. Duka linaonekana kuwa la kisasa.

Hili ni duka la nguo na vito, likiwa na vibonzo vilivyovalia kofia maridadi na nguo za kifahari. Juu ya meza kuna mapambo mbalimbali ikiwemo hereni, mikufu na miwani ya jua yote yakionyesha mitindo na anasa.

Hii ni ndani ya duka la nguo, ambapo kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na hanger . Ukutani kuna bango kubwa la mwanamke. Pia, kuna ishara yenye maandishi as seen on TV , ikionyesha bidhaa zinazotangaza kwenye televisheni.

Hii ni sehemu ya duka la nguo, ambapo mashati na suruali zimetundikwa kwenye nondo na kupangwa vizuri kwenye rafu. Kuna nguo za rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Juu kuna viatu na nguo zingine ndogo. Eneo hili linaonekana nadhifu na limepangwa vizuri.

Gari dogo la kisasa lenye rangi nyeusi na mistari nyekundu limeegeshwa mbele ya jengo kubwa. Taa za gari zinaonekana kuwaka na kuakisi mwangaza chini. Juu ya jengo jina cargo jet linaonekana likiwa limewashwa likionyesha kuwa huenda ni kampuni ya mizigo ya anga.

Haya ni maegesho makubwa yaliyojaa magari mengi mapya labda kwenye eneo la kuuza magari au bandarini. Magari haya yamepangwa kwa safu ndefu yakionyesha idadi kubwa ya magari yanayosubiri kuuzwa au kusafirishwa. Magari yana rangi tofauti.

Hii ni ndani ya cumba cha kuonyeshea magari. Maari kadhaa ya aina tofauti na rangi tofauti yamepangwa kwenye safau safi. Kuna madirisha makubwa yanayoonyesha nje na kuleta mwanga wa kutosha.

Gari aina ya van limepaki kando ya barabara yenye lami. Inaonekana kuwa ni matatu au gari la abiria. Jengo lenye alama ya Hill Court linaonekana upande wa kushoto. Anga lina mawingu na jua linaonekana kuwepo

Uwanja wenye nyasi unaonyesha magari kadhaa. Ikiwemo gari jeusi la kifahari lililopakiwa mbele. Watu wametawanyika karibu na magari hayo, wengine wamesimama na wengine wamekaa chini ya miti mirefu yenye majani mabichi. Inaonekana kama tukio la nje labda na kijamii au la mkusanyiko.

Hili ni gari la Mitsubishi Pajero lenye rangi ya fedha. Limesimama ndani ya eneo lenye mwanga hafifu, labda gereji au maegesho ya chini ya ardhi. Lina viti vya ziada vya miguu, na bullbar mbele, likionyesha kuwa gari hili linafaa kwa matumizi ya barabara mbaya.

Hili ni gari aina ya Van inaynafanana na Toyota Hiace imepaki nje katika mazingira yenye miti na anga yenye mawingu bluu. Gari hili lina rangi ya fedha na linaweza kua linatumika kwa madhumuni mbali mbali kama usafiri wa abiria au mizigo kutokana na ukubwa wake na sifa za Hiace.

Hili ni gari kubwa aina ya SUV Infinity QX 80 likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye taa nzuri. Rangi yake nyeusi inameremeta na muundo wake wa kifahari unaonekana wazi ukionyesha uzito na ubora wa gari hilo.

Maegesho makubwa yamejaa magari mengi ya aina tofauti yakiwemo magari madogo, makubwa na malori. Magari yamepangwa kwa uangalifu yakionyesha kuwa hili ni eneo la biashara ya magari au gala. Jengo kubwa jeupe linaonekana kwa nyuma.

Mwanaume mwenye tabasamu ndani ya gari anapokea funguo kutoka kwa mtu mwingine, labda muuzaji wa gari. Muuzaji anaonekana akimkabidhi funguo huku akishikilia nyaraka. Inaonyesha wakati wa kukabidhi gari jipya au lililokamilika.

Shamba lenye rangi ya kijani kibichi linaonekana nyuma. Gari la bluu inaonekana kuwa limelala juu ya trela ya lori la kuvuta magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Yanaonekana magari ambayo yamepaki kwenye eneo la kijani kibichi lenye nyasi na miti nyuma. Magari hayo ni meupe, meusi na buluu, yakiashiria aina mbalimbali za usafiri wa kibinafsi, yamepangwa vizuri.

Hii ndani ya gari la kisasa labda SUV lililopigwa picha kutoka upande wa dereva. Viti vyeusi vimeonekana wazi pamoja na dashibodi yenye usukani na vifaa vingine. Pia paa la kioo, sunroof , linaonekana likiacha mwanga uingie.

Haya ni magari matatu ambayo yamesimama kwenye nyasi, yakiwa yameegeshwa chini ya miti. Magari hayo yana rangi tofauti; nyeusi, blue na giza jingine. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na gari la blue .

Hili ni gari dogo aina ya vani jeupe, likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina madirisha meusi, na stika nyekundu na njano nyuma, pamoja na namba ya usajili. Nyuma yake kuna miti na anga la buluu lenye mawingu meupe.

Ikiwa na magari kadhaa juu yake lori jekundu la kusafirisha magari linaonekana likisonga barabarani. Magari hayo yana rangi tofauti na yanazidi na ane kwa idadi, nyuma yake kuna miti mirefu na anga linaonekana likiwa jeupe.

Hii ni karakana kubwa ambapo mabasi yanategenezwa. Mbele kuna basi la njano ambalo halijakamilika na nyuma yake kuna basi jeupe lililokamilika zaidi. Mabasi mengine yanaonekana kwa mbali. Sakafu inaonekana kuwa na gridi ya bluu na kijivu.

Haya ni magari matatu ya kifahari aina ya, Mercedes Benz G wagon, iliyopakiwa sambamba. Magari hayo yana rangi tofauti, nyeusi, nyeupe na giza. Juu kuna anga safi la bluu na taa za mitaani zimetundikwa. Magari hayo yamepakiwa kwenye eneo lenye pavers za kahawia.

Kuna soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa nyingi zimepangwa chini hasa matikiti maji na labda viazi au tangawizi. Watu wengi wako sokoni. Baadhi wamebeba mizigo vichani. Wengine wamekaa wakiuza au kununua.

Majengo marefu yanayoonyesha soko la jiji la Nairobi yamesimama chini ya anga ya buluu. Jengo la soko limepambwa na rangi huku michoro inaashiria utamaduni wa Kenya. Watu wanaonekana wakitembea chini.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi labda mjini. Kuna vipanda vingi vilivyoezekwa na watu wengi wanasonga mbele na nyuma. Barabara ilio jirani ina magari mengi ikiwemo mabasi. Kuna mabango ya matangazo yaliosimama. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa mamia ya miavuli yenye rangi tofauti ikitoa kivuli kwa wauzaji watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara huku majengo yakionekana kwa mbali.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo kubwa la karoti za machungwa mbele. Pia kuna matunda na mboga nyingine nyingi zilizopangwa kwenye masanduku. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni.

Hii ni mifuko ya mikono iliyotengenezwa kwa mikono ikiwa na michirizi ya rangi mbalimbali kama vile machungwa, nyeusi na nyeupe na kamba za ngozi. Inaonekana kama inauzwa sokoni au katika duka la bidhaa za ufundi.

Pana onekana soko la wazi lina bidhaa zilizo pangwa chini na baadhi ya watu waki tembea. Juu ya soko kuna bango lenye namba ya simu na neno Feeding the Nation .

Hili ni soko la nguo, labda la mitumba. Kuna rundo la T shati, sweta na kaptula, zilizopangwa vizuri kuonyeshwa. Baadhi ya nguo zina alama za bei, watu wanaonekana wakihudumia wateja na kuuza bidhaa zao. Inaonekana kama biashara inayoendelea.

Katika soko au duka la zawadi, ukuta wa kushoto umejaa vinyago vidogo vya wanyama wa porini na dhamani za Kenya zimependeza, upande wa kulia kuna bidhaa nyingi za ufundi wa mikono, kama vile mifuko, sanamu na mapambo mbalimbali yamepangwa kwa wingi.

Haya ni mazingira ya soko la wazi yanaonekana, ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizotandikwa chini na kwenye meza, ikiwemo sanamu za ufundi na ngoma. Miavuli mikubwa, hasa mwekundu imetumika kutoa kivuli cha wachuuzi na bidhaa zao.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wapo wakijihusisha na biashara. Kuna wachuuzi wamekaa chini na bidhaa zao kama matunda na mboga zikiwa zimewekwa chini. Baadhi ya wateja wanatembea na wengine wakinunua kuashiria biashara inaendelea vizuri.

Hili ni soko la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali za shambani zikiwemo ndizi na vitunguu zikiuzwa. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu, mifuko na kreti. Inaashiria biashara ya mazao.

Soko hili linaonyesha bidhaa nyingi kama vile viungo, nafaka na karanga, zikipangwa kwa wingi. Muuzaji anaonekana akiwahudumia wateja. Ukuta wa nyuma una picha za kupendeza, zikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi na rangi.

Hili ni soko lenye maboga mbalimbali ikiwemo nyingi nyekundu chini. Juu yake kuna pilipili hoho za kijani na manjano, vitunguu na ndizi chungu. Katikati kuna kikapu cha buluu chenye mbaazi na rundo la dania.

Hili ni soko la ndani lenye watu wengi wakishughulika na biashara, kuna rundo la avocado, ndimu na bidhaa nyingine za mazao. Nguzo za buluu na mianya ya hewa juu huashiria jengo kubwa la umma.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo rundo kubwa la kabichi limepangwa kuuzwa. Majani ya kabichi yaliyonyauka yametawanyika chini kuashiria biashara inayoendelea. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na biashara zao.

Hizi ni rafu zilizojaa sanamu za wanyama zilizochongwa. Kuna twiga, tembo, pundamilia na wanyama wengine weusi. Baadhi ya sanamu vimepakwa rangi nyekundu na kijani. Zote zimepangwa vizuri kuuzwa au kuonyeshwa.

Hili ni soko la matunda lenye wanawake wawili. Mmoja amevaa nguo yenye mistari nyekundu na mwingine koti la beni. Meza zimejaa machungwa, tufaha na matunda mengine yaliyopangwa vizuri. Maduka yametiwa nambari na kuwa na paa nyekundu.

Kunayo aina mbalimbali za mamboga, baadhi yakiwa yameiva na mengine bado mabichi. Kuna mamboga ya kijani kibichi na manjano yaliyochanganyika na pia mamboga mengi yenye umbo la pear yanayoonyesha mavuno mengi. Yote yamepangwa vizuri labda sokoni.

Haya ni majengo yenye kuta za rangi ya pitch kuna madirisha na milango mingi ilio na grili nyeusi za chuma pia kuna miundo za chuma inayo ninginia kutoka juu labda kwa uigizaji wa hewa au mapambo.

Hili ni dimbwi kubwa la kuogelea lenye rangi ya samawati lililozungukwa na nyasi na bustani nzuri. Kwa nyuma, jengo la kifahari lenye paa na vigae linaonekana likiwa limezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi. Kuna viti vya kupumzikia pembeni mwa dimbwi.

Hili ni jengo refu la ghorofa lenye madirisha mengi. Jengo hili lina rangi ya kahawia na lina balconies .Sehemu ya anga yenye mawingu meupe inaonekana upande wa kushoto.

Majengo mawili yenye paa za nyasi na kuta za mbao yamesimama chini ya anga la buluu. Muundo wake unaonekana kuwa wa kitamaduni labda hoteli au makazi ya utalii. Baadhi ya vifaa vya ujenzi vimeonekana mbele.

Hili ni jengo refu, labda kiwanda au ghala lililojengwa kwa matofali. Lina ngazi nyingi au njia panda zinazopanda juu zikionyesha miundo tata na wa viwanda. Anga la buluu linaonekana nyuma.

Hili ni jengo kubwa ni jengo la makazi liitwalo urban lifestyle apartment ina paa ya kahawia na kuta za rangi ya pinki, miti mirefu imezungunga jengo na pia kuna muundo wa chuma wa bluu.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa na kuta za kahawia nyepesi. Madirisha yake mengi yana glasi za buluu zinazong'aa. Anga la buluu lenye mawingu meupe linafunika upande wa kushoto wa jengo likionyesha hali ya hewa ya kupendeza.

Huu ni upande wa jengo. Unaonyesha madirisha matatu marefu yenye fremu nyeusi. Ukuta unaonekana kuwa na rangi ya kijivu isiyokolea, na upande wa kushoto kuna waya za umeme na labda mimea fulani inayopanda ukuta. Mbingu ya buluu inaonekana juu.

Hili ni jengo refu lenye rangi ya kahawia na madirisha ya bluu ikisimama chini ya anga ya bluu yenye mawingu meupe. Upande wake kuna ukuta mrefu unaoonekana kama bati au chuma na kulia kwake kuna nyasi kavu.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na kuta za beige na madirisha makubwa. Mbele kuna bustani kubwa ya nyasi kijani kibichi iliyonyolewa vizuri iliyozungukwa na mimea. Mbingu ina mawingu yenye rangi ya machweo.

Hili ni jengo refu la gorofa likiwa limejengwa kando ya barabara ya vumbi. Mbele yake kuna miti mirefu na uzio wa ukuta wa mawe huku anga la buluu likiwa na mawingu meupe likiwa juu.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi na balconies ndefu. Jengo hili limezungukwa na miti mingi ya majani mabichi na mekundu. Anga ni buluu na mawingu meupe, na linaonekana kuwa jengo la makazi au ofisi.

Majengo marefu ya kisasa yanasimama wima chini ya anga la buluu lenye mawingu kidogo. Baadhi ya majengo yanaonekana bado katika ujenzi au hayajakamilika. Mti michache yanaonekana mbele ya majengo, huku ishara za barabarani zikionekana upande wa kulia.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kahawia na madirisha mengi. Linaonekana likisimama chini ya anga la bluu lenye mawingu kidogo. Kuna ishara dhaifu ya upinde wa mvua juu angani ikiongeza uzuri wa mandhari ya jengo na anga.

Hili ni lango la chuma la rangi nyeusi lenye mapambo ya duara, kwenye sehemu ya juu ya lango kuna waya wa pepet uliokunjwa kwa umbo la OND labda kwa usalama, kwenye lango kuna karatasi enye maandishi inaonekana ni tangazo la to let .

Majengo mawili marefu yamejipanga kando ya barabara, chini ya anga safi. Jengo moja lina paa jekundu na la pili lina rangi ya machungwa na bluu likiwa na ishara ya Daja Furniture . Nyaya za umeme zinavuka angani.

Hili ni jumba la kisasa. Lina paa la matofali ya rangi ya kahawia na madirisha meusi. Liko nyuma ya ukuta mrefu wa vigae na lina mandhari ya wazi. Muundo wake wa kipekee unatoa mwonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Jengo kubwa la jadi lenye paa la nyasi linaonekana chini ya anga safi la bluu. Lina kuta za mbao na muundo wake unawakilisha ujenzi wa kitamaduni. Mazingira yanayoizunguka yanaonekana kuwa tulivu na kuna mwanga mkali wa jua.

Kuna jengo refu, lenye ghorofa kadhaa, likiwa na rangi ya buluu juu na sehemu ya chini, yenye rangi ya kahawia. Inaonekana kuwa na maduka au biashara chini. Lango moja wa kijani unaonekana, na kuna ishara nyekundu ndogo katikati ya jengo.

Majengo marefu yenye rangi ya machungwa yanasimama wima yakitazama anga la bluu lisilo na mawingu. Madirisha ya bluu yanaonekana kwenye kuta za majengo zikionyesha muundo wa kisasa na wa kuvutia.

Anga ni buluu na lina mawingu meupe yalio tawanyika, majengo marefu yalio jengwa kisasa yanasimama katikati ya picha yakiwa yamezungkwa na miti yenye majani mabichi, inaonekana ni mchana na hali ya hewa ni mzuri labda katika eneo la mjini.

Jengo refu la ghorofa nyingi, linaonekana likiwa mbali .Mbele yake, kuna uwanja mkubwa wazi, wenye udongo wa kahawia na kijivu. Juu ni anga la buluu lenye rangi au mawingu machache.

Hili ni bustani dogo la nyuma ya nyumba, yenye nyasi na udongo ulio wazi, huku mimea michache ikikua kuwa katikati. Kuna matanki ya maji na ukuta wa zege nyuma, na nyumba za ghorofa zinaonekana kwa mbali.

Rafu nyingi kwenye duka la vyakula zinaonekana, rafu hizo zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo paketi za chakula na vitu vingine vinavyouzwa, baadhi ya bidhaa inaonekana kuwa imefungwa vizuri.

Hili ni kundi la mananasi, yaliyopangwa vizuri kwenye chombo cha mbao. Inaonekana ni duka kubwa au soko, na kuna mabango yanayoashiria bei na ofa, ikiwemo, chaguo letu na pineapple cutting na packaging for free.

Hili ni jengo kubwa lenye alama ya China Square juu yake, likionyesha labda ni kituo cha biashara. Pembeni kuna safu ya ngazi zilizopambwa kwa rangi za kuvutia, zikionyesha muundo wa kisasa na wa kipekee wa jengo hilo.

Jengo refu linaonekana likiwa na mabango makubwa yenye majina Naivas na Summit Institute 8th Floor Jengo hilo lina madirisha mengi yaliyopangika na miti ya kijani inalizunguka. Anga linaonekana safi juu likionyesha madhari ya mchana.

Duka kubwa linaonekana likiwa limejaa bidhaa na mabango mengi ya promo yametundikwa juu, yakionyesha offer na punguzo la bei. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu na sakafu, ikiwemo rundo la mifuko kubwa ya kitu kinachoonekana kama mchele.

Ikiwa ndani ya duka kubwa kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Nuru kali kutoka kwenye taa za dari inaangazia eneo lote huku watu wachache wakionekana wakitembea na kufanya manunuzi kwa mbali. Inaonekana ni duka lenye nafasi kubwa na bidhaa nyingi.

Katika duka kubwa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za nyumbani, hasa vifaa vya kupikia na vya umeme, kama vile birika za umeme na rice cooker . Njia kati ya rafu inaonekana wazi, na mtu mmoja anaweza kuonekana kwa mbali akitembea. Taa ndefu za dukani zinaangazia bidhaa vizuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Nguo zilizokunjwa vizuri, vitu vya nyumbani na bidhaa zingine. Mteja mmoja anaonekana katikati ya duka. Sakafu ni safi na taa zimewashwa zikionyesha mazingira yenye mpangilio.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa limejaa bidhaa. Katikati kuna sehemu ya matunda, hasa machungwa na tufaha, yaliyopangwa vizuri. Rafu zenye bidhaa mbalimbali zinaonekana kwa mbali. Watu wachache wanaonekana wakitembea dukani.

Hili ni duka la viatu lililopangwa vizuri. Kuna safu nyingi za viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo kanda mbili za rangi tofauti zilizopachikwa ukutani. Viatu vya ngozi na buti pia vimeonyeshwa na kuna mabango yanayoashiria ujio wa bidhaa mpya kila Ijumaa.

Jengo kubwa lenye maduka mbalimbali likiongozwa na duka la Quickmart linalofanya kazi masaa ishirini na manne. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo yakionyesha shughuli. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na mazingira ya mjini.

Hii ni rafu ya duka kubwa au maduka, yenye chupa nyingi za vinywaji, zikiwa zimepangwa kwa safu. Juu yake, kuna mabango ya matangazo ya bidhaa, na bei zilizopunguzwa, na mandhari inaonyesha sehemu nyingine za duka.

Hii ni ndani ya duka kubwa au supermarket . Unaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Upande wa kushoto, kuna bidhaa za karatasi kama vile taulo. Rafu nyingi zimejaa chupa za ketchup na michuzi mingine. Sakafu ni ya kijivu na safi, ikionyesha mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Kuna foleni za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu upande wa kulia, na nafasi kubwa ya kutembea katikati. Mbali zaidi, kuna maeneo mengine ya duka na labda baadhi ya wateja.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya matunda na mboga inaonekana wazi, huku wateja wachache wakionekana wakitembea kati ya rafu.

Raki ndefu zimejaa vinywaji za rangi tofauti katika chupa, zikiashiria duka kubwa. Vinywaji vingi vinaonekana kuwa juisi au soda. Njia kati ya raki ni safi na taa za juu zinatoa mwanga wa kutosha.

Katika duka kubwa la rejareja vilingo virefu vimejaa bidhaa mbalimbali, kuanzia chakula hadi vifaa vya nyumbani, watejka wanapita kati ya safu wakichagua mahitaji yao, alama za bei zinaonekana zikining'inia kutoka juu ya baadhi ya bidhaa.

Viringo virefu vya mkate vimejaza sehemu ya duka kubwa likionyesha uteuzi mpana wa bidhaa za mkate zilizopakiwa vizuri. Kwa mbali, ishara za maduka mengine kama Quickmart zinaweza kuonekana. Hii inaonyesha sehemu yenye shughuli nyingi ya duka.

Hili ni duka kubwa la bidhaa mbalimbali labda duka kuu, inaonekana kuna sehemu ya matunda na mbogamboga upande wa kulia, pia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri, taa za duka zimezimwa kwa sababu picha ni nyeusi.

Hili ni duka kubwa la reja reja labda duka kuu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Dari ni ndefu na ina taa nyingi. Mbele kuna mannequins zilizovalia nguo na kuna baadhi ya miti bandia ya kijani. Hali ya ndani ni safi na yenye mpangilio.

Hii ni ndani ya duka kubwa, likiwa na friji kubwa zilizojazwa vinywaji na jwisi za aina tofauti. Kwa nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa nyingine na sehemu ya matunda kuashiria idara ya mboga.

Hili ni duka kubwa la Carrefour likionyesha counter za malipo za Express upande wa kushoto. Rafu zilizojaza bidhaa zinaonekana zikienea mbali ndani ya duka na taa nyingi za juu zikiangazia eneo lote. Ishara kubwa ya Carrefour inaonekana juu.

Hizi ni rangi nyingi zilizojazwa na bidhaa mbalimbali hasa chakula. Kuna mboga zilizofungashwa, bidhaa za kukaanga na vinywaji vingine. Inaonekana ni sehemu ya duka la kisasa la mboga au supermarket .

Hili ni duka la zawadi au bidhaa za kitamaduni, lenye rafu zilizojazwa vitu mbalimbali. Mifuko yenye nakshi za kuvutia imepangwa juu, huku chini kukiwa na sanamu, vito na zawadi zingine ndogo ngodo. Huenda ni eneo la kibiashara linalouza bidhaa za kienyeji.

Hili ni shimo refu ndani ya duka la rejareja au duka kuu. Rafu nyingi upande wa kushoto zimejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo karatasi za choo na sabuni. Watu watatu wanaonekana wakitembea kwenye njia ya kati.

Hii ni ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Sehemu ya mbele ina vifriji vikubwa vilivyojaa chakula. Pia kuna rafu zilizojazwa bidhaa na mabango yanayoelekeza wateja.

Hii ni sehemu ya malipo ya duka kubwa ikiwa na sehemu kadhaa za kujihudumia au self chekout .Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa rafu kwa nyuma. Mabango ya first lane yanaonyesha ufanisi wa huduma na vikapu vyeupe viko tayari kutumika.

Ndani ya duka kubwa rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vipodozi na bidhaa za chakula. Ishara za nambari na kategoria za bidhaa zinaonekana juu ya rafu. Nuru inatoka kwenye taa za dari zikiangazia bidhaa zote.

Sehemu ya mkate dukani inaonyeshwa yenye vitu vingi vya kuokwa kama keki na mikate vilivyopangwa kwenye rafu za vioo. Mteja mmoja amesimama mbele ya dirisha la kuonyesha bidhaa akitazama huku mwingine akionekana nyuma yake.

Kinaonekana chumba cha duka kubwa chenye rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia huku wengine wakiwa mbali. Taa nyingi zimewekwa juu ya dari zikiangazia nafasi yote ya ununuzi.